Huu ni mpangilio wa kilimo cha maji wima ambapo mimea ya majani kibichi imepandwa kwenye ngazi mbalimbali. Kila ngazi ina mfumo wa usambazaji maji na virutubisho unaolenga moja kwa moja kwenye mizizi. Mandhari ya nyuma ni mazingira ya ndani yenye mwangaza wa kutosha.

Hili ni shamba ndogo la bustani lililoinuliwa likiwa limepangwa kwa mbao na limegawanywa kwa muundo wa gridi ili kusaidia mpangilio wa mimea. Mimea ya majani ya kijani kibichi inaonekana ikikua vizuri ikiashiria kuwa bustani hiyo ni ya mboga au mimea ya saladi. Kuna bomba la maji lililounganishwa na mfumo wa umwagiliaji na kwenye mandhari ya nyuma kuna tangi kubwa la maji lenye valve nyekundu pamoja na ukuta wa matofali.

Huu ni mfumo wa kilimo cha maji unaozingatia mizizi ya mimea kuzamishwa moja kwa moja kwenye maji yaliyojaa virutubisho. Mzizi hiyo huonekana ikichomoza kutoka kwenye vifunganisho vya plastiki nyeusi vya mviringo. Ikielekea kwenye suluhisho la maji lenye masi ya hewa. Dalili ya uwepo wa mfumo wa kupuliza hewa, pili kuimarisha afya ya mzizi.

Mimea ya majani yenye afya imepandwa kwenye mifumo ya mabomba meupe yaliyopangwa kwa mistari, kila bomba lina nafasi ambapo mimea moja huwekwa. Chini ya bomba hizo kuna bomba la samawati huenda likihusiana na mfumo wa kunyunyuzia maji unaosambaza virutubisho kwa mimea.

Huu ni mfumo wa kilimo cha maji kwa kiwango kikubwa ambapo vifaa vyeupe vya plastiki vimewekwa juu ya kreti nyekundu na mimea ya majani kibichi ikikua ndani yake. Mimea imepangwa kwa safu zilizo na mirija za usambazaji wa virutubisho. Huenda ni maji yenye madini muhimu kwa ukuaji.

Hili ni bustani ndogo ya kisasa yenye vyombo vya plastiki vilivyopangwa kwa safu. Kila kimoja kina mimea inayokua kwa viwango tofauti. Nyuma kuna mimea mirefu kama majani ya miwa au nyasi ndefu.

Huu ni mfumo wa kilimo cha maji ambapo mimea hupandwa bila kutumia udongo bali kwa kutumia suluhisho la virutobisho linalozunguka kwenye mifereji ya plastiki nyeupe. Chanzo cha virutobisho kinatoka kwenye tanki iliyoandikwa Plasto likisambaza maji yenye virutubisho kwenye mimea iliyopangwa kwa safu.

Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa wa hydroponics ambapo mimea ya lettuce ya kijani hukua ndani ya kontena za mtatili meupe zilizoinuliwa. Kila kontena lina matundu ya mviringo ambamo mmea mmoja huwekwa, na badala ya udongo, mimea hupokea virutubisho kupitia maji yaliyojaa lishe maalum.

Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa cha wima, ambapo mimea ya kijani hupandwa kwenye safu zinazopandishana juu kwa juu. Muundo huu unatumia nafasi ndogo kwa ufanisi kubwa wa uzalishaji.

Wafanyakazi wamevaa sare za buluu na kofia za usafi wakihusika na shughuli za kuchakata nyanya katika mstari wa uzalishaji. Nyanya zimesambazwa kwenye mpanda wa kusafirisha na kila mfanyakazi anazichunguza kabla ya kuziweka kwenye vyombo maalum. Mandhari ya kiwanda inaonyesha utaratibu wa kuchambua na kufunga mazao kwa ajili ya usambazaji.

Hii ni kilimo cha kisasa ndani ya GREEN HOUSE ambapo mimea mbali mbali imekua kwa mpangilio mzuri. Upande wa kushoto, mimea ya nyaya na nyanya za kijani zinaonekana zikikua. Upande wa kulia, mimea tofauti huenda ni matango au mboga nyingine. Mistari ya mimea imepangwa kando ya njia ya kati ikirahisisha upatikanaji wa utunzaji. Mipira ya maji inaonekana ikipita kando ya mimea ikidokeza mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Hili ni banda kubwa la kisasa la kufugia nguruwe likiwa na mistari ya mabanda yaliyotenganishwa kwa chuma na kuandaliwa kwa mpangilio wa kiufundi. Nguruwe wamekwekwa kwa wingi ndani ya kila banda hali inayodhihirisha mazingira ya ufugaji wa kiwango cha viwanda.

Hii ni mandhari ya green house yenye safu za mimea inayokua ndani ya vifunganishio maalum. Huku watu wawili wakisimama katikati wakijadili au kuangalia mwelekeo wa mimea. Muundo wa green house ni wa plastiki au glasi inayoangaza, ikiruhusu mwanga wa jua kupita na kuimarisha ukuaji wa mimea.

Joto la jua linapenya ndani ya ghala la kisasa liliotengenezwa kwa plastiki angavu . Mistari ya mimea inayofanana na nyanya imepangwa kwa usawa kwenye vitanda vya udongo. Kila mche ukiungwa mkono na treli na kunyunyiziwa maji kupitia mfumo wa umwagiliaji.

Hili ni jumba la kisasa la kilimo lenye paa la plastiki nyeupe linalofanana na kiwanda cha kuoteshea mimea kwa kudhibiti mazingira. Limejengwa katikati ya eneo lenye rutuba likiwa limezungukwa na mimea ya kijani na mandhari yenye vilima kwa mbali.

Kundi la vifaranga ndani ya banda wanatembea juu ya sakafu iliyofunikwa na vipande vya mbao vilivyokatwa. Baadhi wamekusanyika kwa karibu, huku wengine wakiwa wametawanyika kwa umbali kidogo. Mandhari hii inaonyesha mazingira ya kulelea kuku, hasa katika hatua za awali za ukuaji.

Tractor nyekundu imesimama katikati ya shamba lenye mistari ya mimea ya kijani pande zote mbili. Tractor lina matairi kubwa nyuma na madogo mbele. Nyuma yake kuna milima chini ya anga lenye mawingu.

Hili ni chafu ya kisasa yenye safu za mimea ya kijani inayopandwa kwa mpangilio mzuri. Mandhari ya ndani inaonyesha matumizi ya kiteknolojia ya kilimo cha udhibiti wa mazingira huku paa lake lina ruhusu mwanga kupenya kwa ufanisi.

Hili ni shamba dogo lenye safu mbili za mimea changa, iliyopandwa kwa mpangilio wa mistari iliyonyooka. Mifereji yz umwagili inakimbia sambamba na safu za mimea. Ikionyesha mfumo wa kilimo chenye mpangilio bora na utunzaji wa maji. Udongo unaonekana kutifuliwa vizuri huku upande wa kulia ukiwa na mimea iliyokomaa zaidi. Huenda ni shamba linaloendeleza hatua kwa hatua kwa mazao tofauti.

Hili ni bustani yenye mistari ya mimea inayokua kwenye udongo wa rangi ya udongo mwekundu. Kuna mipira mitatu ya umwagiliaji ya rangi nyeusi inayopita kwa usawa juu ya vitanda vya mimea ikisambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi. Mimea inaonekana kuwa mboga za majani kama kabichi au lettuce zikiwa katika hatua tofauti za ukuaji. Mfumo ya matone inatumika ikisaidia kupoteza upotevu wa maji.

Huu ni mmea mchanga ukimea kwenye udongo ukipewa maji kupitia mfumo wa drip irrigation ambapo bomba la maji limewekwa karibu na mizizi na tone moja la maji linaonekana likiondondoka moja kwa moja kwenye udongo. Mandhari ya nyuma ina mimea mingine na anga ya samawati isiyo na mawingu ikionyesha mazingira ya kilimo cha nje chenye hali nzuri ya hewa.

Hili ni shamba lenye safu la mimea iliyopandwa kwa mistari likiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone kupitia mifereji ya mabomba meusi yaliyozunguka kila mstari ya mazao. Maji yanavyoonekana ardhini huonyesha kuwa mfumo huu unaendelea kutumika. Mazingira ya pembeni yanaonyesha miti ya kijani na muundo wa nyuma ambao huenda ni pampu ya maji au kitengo ya kudhibiti umwagiliaji.

Hili ni shamba lenye mazao yanayonyweshwa kwa kutumia mifumo ya umwagiliaji. Kuna mipira kadhaa ya maji iliyo lazwa kando ya mfereji wa maji, ikielekeza maji moja kwa moja kwenye udongo ambapo mazao yamepandwa. Mazao haya ni ya rangi ya kijani.

Shamba limeandaliwa kwa mpangilio wa kuvutia likiwa na mistari ya mimea michanga inayoota kwa usawaziko. Mabomba ya plastiki ya umwagiliaji yametandazwa kando ya kila mstari ikionyesha mpango wa kilimo cha kisasa chenye ufanisi.

Mimea ya strawberry imepandwa katika mistari ya mpangilio dhabiti, kila mmea ukitunzwa kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. maji husambazwa moja kwa moja kwenye mizizi kupitia mabomba meusi yaliyotandazwa ardhini, hali inayosaidia kuhifadhisha maji na kuhakikisha udongo imebaki na unyevunyevu wa kutosha.

Shamba limetandazwa kwa mistari ya umwagiliaji wa matone. Kila mstari una miche changa inayoota katika udongo wenye mchanganyiko wa udongo mwekundu. Mpangilio wa mimea unaonyesha mbinu za kisasa za kilimo huku bomba la buluu likionekana likiendeshwa kuelekea kwenye mfumo wa maji. Kivuli cha mpiga picha inaonekana chini.

Hii ni mfumo wa umwagiliaji wa kisasa ambapo bomba limewekwa ardhini na maji yanamwagika kwa mtiririko mwepesi. Mimea midogo imepandwa kwenye udongo wenye rutuba ikiwa katika hatua za mwanzo wa ukuaji.

Bomba dogo la umwagiliaji linatoa maji kwa shinikizo yakisambazwa sawa sawa kwenye udongo wenye rutuba. Mimea midogo imeanza kuchipuka kando ya maeneo yanayonyunyuziwa ikiashiria hatua ya mwanzo ya kilimo.

Hiki ni kitanda cha bustani kilichopambwa kwa mbao, kikiwa na mimea mbalimbali inayokua vizuri; hususan mboga za majani kama spinachi au lettuce . Udongo unaonekana kuwa na unyevu wa kutosha na bomba la umwagiliaji la plastiki jeusi linapita mbele. Hili linaonyesha matumizi ya teknolojia rahisi ya kumwagilia maji.

Hivi ni vitanda vya bustani vilivyo inuliwa vikiwa vimepangwa kwa mpangilio wa sambamba na kuunganishwa na mfumo wa umwagiliaji wa mabomba meupe yaliyo sambazwa kwa mtindo wa gredi. Mpangilio huu unalenga kuhakikisha maji yanagawanywa kwa usawa kwenye kila kitanda cha mimea, jambo muhimu sana katika kilimo cha kisasa.

Hili ni shamba lililoandaliwa kwa ustadi, likiwa na mfumo wa umwagiliaji unaotumia vinyunyuzio vilivyounganishwa na mipira ya maji. Mistari ya mimea changa imepangwa kwa mpangilio na udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu wa kutosha, ishara ya mafanikio ya teknolojia ya kilimo. Watu watatu wako nyuma, huenda wakikagua au wakifanya kazi ushambani.

Hili ni shamba lenye mimea iliyopandwa katika mistari mirefu na iliyopangwa vizuri. Udongo uliokuwa mkavu kiasi una mifumo ya umwagiliaji yaliyopita kando ya mistari ya mimea. Mimea yenyewe ni michanga ikiwa na majani madogo ya kijani.

Hili ni shamba lenye mistari ya mipira ya matone iliyosambazwa kwa utaratibu juu ya udongo. Mimea changa imechipuka katika nafasi zilizopangwa vizuri, ikiashiria kilimo chenye mpangilio, na uangalizi wa hali ya juu. Mandhari inaonyesha maendelezo ya teknologia ya kilimo, inayolenga matumizi bora ya maji na ukuaji endelevu wa mazao.

Hili ni shamba la kilimo lenye mistari ya mimea michanga iliyopandwa kwa mpangilio wa sambamba . Maji yanatiririka kwenye mifereji kati ya mistari hiyo yakionyesha mfumo wa umwagiliaji unaotumika kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha. Mbele, kuna mipira miwili ya maji inayotumika kusambaza maji kutoka kwenye chanzo hadi kwenye shamba.